Mwanamke yupo kwenye duka la kuuzia shati zenye rangi na muundo tofauti. Yupo kwenye rafu huku akizikagua ili kuchagua ile anayoitaka.

Viatu zenye muundo, rangi na zilizotengenezwa na vifaa tofauti, zimepangwa.

Shati za wanaume zenye rangi tofauti, zimepangwa. Juu yake kukiwa na viatu, ambazo zipo dukani zauzwa.

Duka la kuuzia mavazi kama vile rinda na shati zenye rangi na muundo tofauti na zilizopangwa.

Koti zenye rangi tofauti zimepangwa huku mwuzaji akisubiria kuweza kuziuza.

Duka la kuuza mavazi kama vile shati, trouser , na rinda za watu aina tofauti kwa shilingi hamsini mwanamke anakagua nguo hizi.

Shati zilizokunjwa na kutiwa kwenye karatasi zi karibu na koti zilizopangwa huku zikisubiriwa kuuzwa.

Trouser , viatu na shati zenye rangi tofauti zimepangwa huku zikiuzwa.

Rafu iliyo na shati zenye rangi na muundo tofauti ambazo zimekunjwa na kutiwa kwenye karatasi i katikati ya jumba, ukutani kukiwa na ile ambayo ina koti.

Duka la kuuza mavazi kama vile shati na rinda za wasichana kuanzia mwaka mmoja hadi miaka saba.

Duka la kuuzia shati, zilizopangwa na ni zenye muundo na rangi tofauti.

Duka la kuuzia bidhaa za wanawake kwa mfano rinda, mikoba, viatu na vitambaa.

Wanawake wawili wameketi uwanjani ambapo magari yamepakiwa na kuna mwanaume moja anayetembea eneo hili.

Mwanaume anapita mbele ya magari yaliyopakiwa uwanjani, kando kukiwa kuna miti zilizopandwa.

Gari zilizo na rangi tafauti zimepakiwa kwenye jengo ambapo zinasubiriwa kuuzwa.

Treli imebeba magari yenye muundo na rangi tofauti .ii barabarani yazisafirisha kutoka sehemu Moja ,hadi nyingine

Gari zenye rangi na muundo tofauti zimepakiwa kwenye mstari mmoja huku wakisubiria kuziuza.

Gari lenye rangi nyeupe na vioo vyeusi limepakiwa uwanjani, karibu na makazi ya mtu.

Gari jeusi ambalo mwanamke mmoja ameliegemea limepakiwa mbele ya lile lenye rangi nyeupe.

Gari lenye rangi nyeupe na vioo vyeusi limepakiwa kwenye uwanja ambao una nyasi.

Gari zenye rangi nyeupe zimepakiwa kwenye uwanja ulio na nyasi, kando yake kukiwa na miti. Watu wapo wamesimama wakizungumza.

Wanaume wawili wanasalimiana, kando yao kukiwa na mwanamke aliyebeba mtoto, ambalo magari yamepakiwa huku yakiuzwa.

Magari yenye rangi na muundo tofauti yamepakiwa huku yakisubiriwa kuweza kuuzwa.

Gari lenye rangi nyeusi, limepakiwa kando ya lile lenye rangi nyeupe. Mwanaume anapita eneo hili.

Gari lenye rangi na vioo vyeusi limepakiwa nje ya gate eneo ambalo halina nyasi kwa wingi.

Mtu anakabidhiwa ufunguu wa gari, mezani kukiwa na kalamu iliyo juu ya karatasi, ambayo pia ina gari dogo juu yake.

Magari yenye rangi na muundo tofauti yamepakiwa ndani ya jumba huku yakisubiriwa kuuzwa.

Gari lenye rangi nyeusi limepakiwa kando ya lile lenye rangi nyeupe kwenye uwanja ambao una taka.

Mwanamume amesimama nyuma ya gari lililopakiwa kwenye uwanja ambao una nyasi na miti kando yake.

Magurudumu ambayo yamesimamishwa huku yakiwa yamepangwa wakisubiria kuyauza ili yaweze kutumika.

Gari lenye rangi nyeupe na vioo vyeusi limepakiwa kando na lile jingine ambalo li mbele karibu na tanki ya maji.

Gari lenye rangi nyeupe limepakiwa uwanjani kando kukiwa na miti.

Gari lenye rangi nyekundu na vioo vyeusi, limepakiwa kando ya jumba ambalo lina ua ya chuma.

Gari lenye rangi ya njano limepakiwa kwenye uwanja pamoja na mengine matatu karibu na jumba.

Magari zenye rangi na muundo tofauti zimepakiwa kwenye uwanja ambao una miti zilizomea kando yake.

Gari lenye rangi nyeusi , limepakiwa kando ya lile lenye rangi nyeupe, huku kukiwa na kibango kikubwa nyuma yao.

Magari yenye rangi tofauti na muundo mmoja yamepakiwa huku yakisubiriwa kuweza kuuzwa.

Mwanamke anamwonyesha mwanamme magari yenye rangi na muundo tofauti ili aweze kuchagua moja ambalo atalinunua.

Mwanaume mmoja anawaonyesha wenzake magari yaliyo na rangi na muundo tofauti ambayo yamepakiwa huku yakiuzwa.

Gati lenye rangi nyeupe ambalo madirisha yake hayajafungwa mpaka juu limepakiwa mbele ya magari mengine ambayo yapo nyuma yake.

Gari lenye rangi nyeusi aina ya toyota prado. limeegeshwa kando na lango la samawati.

Gari lenye rangi nyeupe na vioo vyeusi limepakiwa kando ya barabara na nguzo ya umeme ipo nyuma yake.

Gari zenye muundo, rangi na za kampuni tofauti, zimeegeshwa kando zikisubiria kuuzwa.

Mwanaume anaosha gari lenye rangi nyekundu, lisilo kuwa na milango wala viti nyuma yake.

Gari mbili pamoja na tuk tuk zimepakiwa kando ya miti, kwenye uwanja ulio na taka na watu watatu wapo eneo hili.

Mwanaume anapita mbele ya magari yaliyopakiwa kwenye uwanjana ambao nyuma kuna miti iliyopandwa.

Gari nne zenye muundo na rangi tofauti zimepakiwa kwenye uwanja ambao una miti kando yake.

Gurudumu nne za gari zimetiwa sakafuni huku wakiziosha kwa kutumia maji na sabuni.

Gari yenye rangi na vioo vieusi limepakiwa ndani ya jumba huku likisubiriwa kuuzwa.

Gari lenye rangi nyeusi, lipo barabarani lapita eneo ambalo kuna miti pande zote.

Mwanaume ametabasamu huku kanyoosha mkono kuelekea kwenye gari ambalo anaonyesha mwanamke.

Gari jeupe lenye vioo nyeusi limepakiwa nyuma ya gari jingine.

Gari jeupe limepakiwa kwenye kituo cha kutilia mafuta. Nyuma yake, kuna wanaume wawili wanaozungumza.

Gari lenye rangi nyeusi aina ya Landcruiser Prado limepakiwa kando ya nyumba.

Gari mbili zenye rangi tofauti ,moja ikiwa ni nyeupe na jingine nyeusi .Zimepakiwa sehemu inayotenganishwa na uzio.

Soko la kuuzia matunda kama vile machungwa, nanasi na ndizi zilizopangwa juu ya kreti.

Gari lenye rangi nyeupe lapita kwenye barabara iliyo karibu na soko la kuuza avokado, viazi, pilipili hoho, nyanya na vitunguu.

Machungwa, papai, tofaa, vitunguu, ndizi zinauzwa na mwanaume aliyeketi, huku kashika kichwa chake.

Aina tofauti za ndizi ambazo zimewekwa juu ya gunia kando kukiwa na trei ya mayai.

Mwanaume amesimama eneo ambalo lauziwa mchicha, viazi, ndizi, dania, nyanya, vitunguu na kabichi.

Wanawake wawili wanauza nyanya eneo ambalo limejaa taka na lina maji yaliyochanganyika na udongo na kuunda matope.

Watu wameenda sokoni kununua ndizi na maembe zinazouzwa sehemu ambayo ina uchafu na matope.

Bidhaa kama vile dania, nyanya, viazi, ndizi, vitunguu vipo sokoni wakisubiria kuviuza.

Soko la kuuzia bidhaa tofauti mfano mavazi na mabango mwanamke ameketi huku akisubiria mnunuzi.

Ndizi, maembe, tufaha, machungwa, viazi vitamu, nanasi na avocado zauzwa sehemu ambayo chini yake kuna boksi na kreti.

Nyanya, viazi vitamu, karoti, ndimu na pilipili zauzwa eneo ambalo lina uchafu na ndoo ambazo hazijasafishwa.

Tikiti maji ipo karibu na maembe ambazo zipo sokoni zikisubiriwa kuuzwa na muuzaji.

Soko, la kuuza mboga, kama vile mchicha, sukumawiki na kunde. Mwanamume mmoja, anamhudumia mwanamke, ambaye, amekuja kuzinunua.

Ndizi, tikiti maji, tufaha, nanasi, papai, maembe, nyanya na machungwa zauzwa.

Viatu zenye muundo na rangi tofauti zinazovaliwa na wanawake. Kando yake kuna redio na miwani zinazouzwa.

Mwanamke ameketi huku akiuza nyanya, pilipili hoho, dania, vitunguu, machungwa na viazi.

Nduma na viazi vitamu vimetiwa kwenye kikapu nazo viazi vimetiwa kwenye ndoo na mikebe huku vikiuzwa.

Mitungi na jagi pamoja na ndoo zimetiwa karibu na sehemu inayouzwa mkebe na chupa za asali.

Barabara inayopita kando ya soko la kuuzia mavazi. Mwanaume mmoja anapita kando ya mwanamke aliyesimama mguuni akiwa na gunia lililo na bidhaa.

Mwanamume ameketi nyuma yake kukiwa na nyanya pamoja na viazi vitamu vinavyouzwa.

Watu wapo kwenye soko la kuuzia nyanya, ndizi, vitunguu na viazi. Mwanaume aliyevalia vazi la kijani kibichi anawahudumia wanawake watatu.

Kabichi, nyanya, karoti, mahindi, ndimu, maembe, ndizi, kitunguu saumu na viazi vinauzwa. Watu wanapita eneo hili.

Mavazi aina na zenye rangi tofauti, zi sokoni. Watu wanazikagua ili wanunue.

Eneo la kuundia bidhaa kwa kutumia chuma, kama vile jiko, karai, pani na sanduku.

Nyanya, vitunguu na viazi vipo sokoni vikiwa vyauzwa vikiwa vimeteganishwa ,vingine vikiwa vimefungwa kwenye viwango kwenye begi.

Soksi za rangi na aina tofauti zauzwa eneo ambalo lina uchafu chini yake.

Soko la kuuza bidhaa kama vile nguo, ndizi na nyanya. Gari tatu na mkokoteni zimepakiwa kwenye uwanja.

Viatu zenye rangi, muundo na zilizotengenezwa kwa kutumia bidhaa tofauti zimepangwa zikiuzwa.

Wanawake wawili wameketi huku wakiuza nyanya eneo ambalo limethihirika kuwa na uchafu na matope.

Duka la kuuza shuka zenye rangi na madoadoa tofauti na zilizopangwa kwenye rafu.

Soksi zenye rangi na muundo tofauti, zauzwa sehemu ambayo ina uchafu chini yake.

Soko la kuuza bidhaa kama vile karoti, nyanya, pilipili hoho na mavazi.

Mwanamke yupo sokoni akiuza ndizi na karoti zilizo mbele yake na zingine vikiwa vimepakiwa kwenye gunia.

Nyumba ambayo ina mazingira safi na lina uwanja wa kuchezea mchezo wa kikapu.

Kibango kipo ukutani mwa ghorofa ikiwa na maandishi yanayoashiria kwamba jumba hili linapangishwa.

Nguzo ya umeme iliyo kando ya mti ina posta ambayo yaelezea nyumba iliyo Kilimani yauzwa na tena yapangishwa na yapeana nambari ya simu.

Gari lenye rangi nyeupe limepakiwa kwenye uwanja ambao una nyasi ndefu na jumba lililoundwa kwa kutumia mabati.

Mbao zimepangwa kando ya ua uliyotengenezwa kwa kutumia mabati nje kukiwa na mti.

Nyumba iliyo na paa nyekundu na dirishani ina shuka nyeupe imezingirwa na ukuta ndani kukiwa na uwanja ambao ni safi.

Mgomba wa ndizi umemea kando ya jumba lililo na madirisha makubwa yaliyo na suka ndani yake.

Viti venye rang nyeupe zipo kwenye uwanja uliozingirwa na maua. Pembeni kuna jumba lenye rangi ya njano.

Miti kando ya majengo matatu, moja likiwa ya rangi nyeupe. Nyaya za stima zapita kando yake.

Posta inayoonyesha jengo linalojengwa na bidhaa zote zitakazokuwa kwenye jengo hilo kama kamera na nambari za simu lipo karibu na makaazi ya watu.

Rafu iliyo ndani ya duka kubwa la rejareja limepangwa kwa sabuni zenye aina tofauti mojawapo ikiwa ni zile za unga na ile ya maji.

Tikiti maji zilizokatwa zimetiwa juu ya zile ambazo hazijakatwa karibu na mchicha ambazo zinauzwa.

Viti vya plastiki na zenye rangi tofauti zimewekwa karibu na baiskeli zinazotumiwa na watoto wakati wa kucheza.

Soda aina tofauti zimepangwa kulingana na kiwango kwenye rafu iliyo karibu na mikate.

Mwanaume aliyevalia koti lenye rangi ya njano. Kachuchumaa huku akizipanga bidhaa zilizo kwenye rafu.

Meza iliyo na mikebe ya asali hii katikati, kando kukiwa na mikate na kwingine kukiwa na aina zote za matunda zilizopangwa ili kuuzwa.

Rafu iliyo na aina tofauti za maziwa zilizopangwa zikisubiriwa kuuzwa.

Mchicha, kabechi, karoti, kitunguu saumu, ndimu na machunga zinauzwa huku zikiwa zimetiwa kwenye kreti.

Keki zenye muundo na rangi tafauti vipo kwenye rafu zikiuswa.

Mwanamke aliyevalia barakoa anasukuma trolley ambayo katia unga akipita kando ya rafu iliyo na mafuta ya kupika.

Duka la kuuzia bidhaa kama vile nyanya, vitunguu, ndizi na viazi vitamu.

Rafu iliyopangwa mafuta ya kupikia kuanzia kiasi kikubwa hadi kile kidogo.